Hapa ni benki kuu ya Kenya. Ni mahali pesa ya nchi ya jamhuri ya Kenya yote inatoka hapa, ama wote ni wakenya ambao wanataka wahudumiwe na wapewe pesa tofauti isitoshe.

Mwanaume huyu mmoja kazi yake ni kukimbia na kuruka. Wanashidana wakiwa wengi, kila mmoja anawakilisha nchi yake. Akivaa nguo ambaye inafanana na bendera ya nchi yake huyu kulingana na mimi ni Mwaafrika mwezangu.

Leo wakenya wamejitokeza kwa wingi. Wahenga na wahinguzi wanasema damu ni nzito kuliko maji kwa sababu timu ya ulinzi ya Kenya inacheza mpira ya kadanda leo.

Hawa ni mashambiki wa timu ya mpira wa kandanda wa Kenya humu nchini. Hawa ambao wamebeba bendera ya nchi wanawakilisha na kushangilia timu ambayo inawakilisha Kenya kwa mchezo wa bara African.

Hapa kuna pipe ambayo inabeba maji ni ya serikali kwanza ni chuma ilitengenezwa na chuma si ya plastiki ambaye inabeba maji lakini kuna maji machafu inapita nyuma yake inaweza kuleta ugonjwa mbaala.

Hawa ni washabiki wa timu ya mpira ya Kenya. Wamejitokeza wengi wakenya ambao huwa wanacheza mpira ya mkono. Leo wanashindana na watu wa Somalia. Wamekuja kuwashambililia na.

Raisi wa Jamhuri wa Kenya, bwana William Samoei Ruto amevaa suti na kujiandaa huku watu wametokeza wengi wanasherekea siku ambayo nchini ya Kenya imepata.

Rais wa nchi wa jamhuri wa kenya bwana William Samoe Ruto anaonyesha mwanamke huyu ambaye amevaa nguo rasmi ya nyekundu saa yake ambayo alinunua baada ya kukalia kiti ya urais.

Washabiki wa timu wa kandanda wa mpira wamejitokeza wengi. Wanashangilia na kupiga makofi. Yakwamba na kuwa eti timu moja ambao wamekuja wakiwashabikia wamefunga bao bora kuliko dhidi ile walikuwa wanacheza.

Jamaa huyu ambaye amevaa suti anakuja kuhudhuria au anakuja kujua hali ya wafanyikazi wa huduma. Yeye ni mkubwa wa huduma na yeye anafaa kujua ni nini inaendelea kila ofisi humu ndani.

Wachezaji wa mpira ya mguu ya kandanda hawa wawili wanacheza timu tofauti humu nchini Kenya. Mwanaume mmoja ambaye amevaa nyekundu anashangilia na kufurahia na kucheka kwa sababu yeye amefunga bao ambayo sio ya kawaida.

Hapa ni Huduma Kenya. Mahali hiki imo nchini yote Kenya. Shughuli na jukumu kuu la kujenga hiki kitu au hii mahali ni kuhudumia wakenya, wananchi, raia bila malipo na kupata huduma za serikali za Kenya.

Hawa wameshinda mechi wanataka kupewa kikombe. Wanarukaruka na kupeana furaha. Wanashangilia, wanacheka sana na wanataka kumbeba mwalimu yao.

Wakenya ambao wamekuja hapa kwa wingi na wamekaa wakiwa na makaratasi, hoja na dhumuni kuu ambayo imewaleta hapa ni kuhudumiwa na serikali na kupata huduma za serikali kwa njia ya urahisi. Naye mahali ambayo inaweza kupatikana hizo vitu zote ni hapa Huduma Kenya.

Wanaume hao ni wachezaji wa mpira wa kandanda wa mguu wakiwa humu nchini Kenya. Wakiwa kwa ligi ya Kenya mmoja ambaye amevaa nguo nyeupe akiwakilisha timu moja inayojulikana kama Posta. Ilhali